Hapa ni ndani ya jengo, ndani ya jengo hili kuna viti ubao dirisha na kompyuta ambazo zina aminika kuwa zina tumika na wanafunzi wa hili darasa.

Picha hii inaonyesha viti na meza vya wanafunzi na pia kwenye darasa hili tunaziona kompyuta ambayo inatumika na wanafunzi ambao wanaketi kwenye hili darasa, Kwa hivyo tunaweza sema kuwa darasa hili ni la wanafunzi wa kompyuta.